Tuktuk zinaonekana ziking'ang'ana kupita eneo hili. Njia haionekani. Eneo lote laonekana likiwa limefurika maji kwa wingi. Kuna jamaa wa pikipiki ambaye amebeba mtu mmoja amejifunika leso yake nyekundu na kwa umbali kuna majengo ambayo yanaonekana.

Chupa la dawa limesimamishwa, kifuniko chake kikiwa ni cha rangi nyeusi. Kuna maandishi ambayo imeandikwa kama vile Country Life Easy Iron 25mg certified gluten-free, non-constipating na maneno mengine.

Jamaa mmoja ambaye amevalia aproni yenye rangi nyeupe, mikono yake amevalia glavu yenye rangi ya kijani kibichi. Amejifunika uso lakini bado anapumua. Anaspray kuonyesha kuwa maeneo haya yana usafi.

Daktari amevalia barakoa mdomoni na glavu yenye rangi ya samawati mkononi anaonekana akimshughulikia mzee mmoja ambaye amelazwa chini kwa kiti akiangalia juu kando kuna vivaa vya hosipitali vinaonekana vikionyesha mandhari haya ya huduma.

Watu wamekusanyika pamoja, wa kike na wakiume. Wanaonekana kuwa ni madaktari. Wamevalia tishati yenye rangi ya kijani kibichi huku reflector ambayo amevalia juu ni ya rangi ya samawati. Wameshikilia simu kwenye mikono yao. Nyuma kuna jumba ambalo linaonekana.

Chupa nne zimesimama, zote zinaonekana kuwa ni za dawa ile katikati ina maandishi ambayo imeandikwa one dose yellow fever vaccine live . Kando kuna sindano ikiwa pamoja na syringe ambayo inaonekana. Hii itatumika ili kuvuta dawa kutoka kwenye chupa hayo.

Chupa za dawa zinaonekana zikiwa zimelazwa chini na ni za rangi ya samawati nyeupe. Kuna maandishi iliyoandikwa ni kwa rangi nyeusi kama vile single dose measles, mumps rubela virus na kadhalika. Kuna ile maadishi ambayo imeandikwa kwa herufi kubwa ingine ikiwa kwa herufi ndogo.

Mama mmoja ameketi chini. Anaonekana kuwa amevalia barakoa mdomoni na miwani. Ametoa sweta kwa mkono wake mmoja wa kushoto. Daktari anaonekana akiwa ameshikilia sindano yake akiwa tayari kumdunga. Pia yeye amevalia barakoa.

Wanawake wawili wanaonekana wakichota maji. Mmoja amevalia kitambaa kichwani, tishati yake ikiwa yenye rangi ya samawati na skati yenye rangi nyeusi. Yule ambaye ameshikilia mtungi amevalia sare yake nyeupe. Kwa umbali kuna mahindi ambayo inaonekana.

Watu wameketi chini, mmoja akiwa amesimama. Anaonekana kuwa anawaeleza na kujulisha mafunzo fulani. Yule ambaye amesimama ni mwanamke. Amevalia barakoa na wengine wakiwa wameketi kwenye viti vya plastiki huku wakimsikiza. Nyuma kuna jumba ambalo linaonekana.

Chupa za dawa zaonekana zikiwa zimesimamishwa, ni za aina mbili moja ikiwa imeandikwa Mtiki na ingine ikiwa imeandikwa Mkoko. Zile za Mtiki vifuniko vyake ni vya rangi ya kijani kibichi na zile za Mkoko vifuniko vyake ni nyeupe.

Mwanamke mmoja ambaye anaonekana akiwa amesimama, amevalia barakoa yenye rangi ya samawati. Anaonekana akivuta dawa kutoka kwenye chupa kupitia syringe na sindano. Eneo hili laonekana kuwa ni la huduma, wagonjwa wanakuja kushughulika ili kutibiwa.

Chupa ya dawa mbili zinaonekana zikiwa zimesimamishwa. Kifuniko za chupa hizo ni ya rangi ya samawati. Kuna maandishi ambayo imeandikwa, ingine ikiwa imeandikwa kwenye herufi kubwa ingine kwenye herufi ndogo. Nyuma kuna box la dawa pia linaonekana. Hizi ni dawa ambazo zitatibu mwanadamu.

Mtu mmoja anonekana aki spray vyakula shambani. Amevalia jezi yake yenye rangi ya manjano, huku mikono yake akiwalia glavu yenye rangi ya samawati. Na miguu amevalia gambuti yenye rangi nyeusi. Amejifunika mdomoni pia.

Watu wawili wanaonekana wakinawa mikono yao kwenye tap , huku wakiwa watoto wadogo. Yule mmoja anaonekana amevalia long'i yake nyeupe huku mwingine msichana akiwa amevalia skirt yake. Ndoo ambayo inamwaga maji linaonekana likiwa lenye rangi nyekundu.

Watu wanne wanaonekana wakitembea kwa maji ndani, huku wawili wanaonekana kushikilia viatu vyao kwenye mikono na inaonekana kuwa maeneo haya ilikuwa ya mafuriko. Kando kuna michanga na ukiangalia kwa umbali kuna nyumba na miti.

Daktari, wanaonekana wakishughulikia jambo fulani. Wamevalia jezi yao ya kazini yenye rangi nyeupe, huku mikononi wakivalia glavu zenye rangi nyekundu. Usoni wamejifunika hawaonekani na kuna yule ambaye ana spray akitembea.

Mtu mmoja ambaye amesimama anaonekana kuwa ni daktari. Amevalia jezi yake ya hospitalini yenye rangi ya samawati huku akiwa amejifunika barakoa mdomoni. Kwenye kichwa pia amejifunika, na mikono yake amevalia glavu nyeupe, huku akiwa ameshikilia jagi akimwaga maji

Watu wanaonekana wakiwa wamekusanyika pamoja. Wengine wakiwa wameketi kwenye pikipiki, wengine wakitembea kuenda kuangalia nini ambayo imefanyika. Kwa umbali kuna moshi na moto ambao unawaka. Kuonyesha kuwa kuna kitu ambayo ilikuwa imelipuka.

Watu wanaonekana wakiwa wameketi chini. Mmoja anaonekana kuwa daktari ambaye amevalia miwani na kwenye mdomo amejifunika barakoa yenye rangi ya samawati. Anaonekana akimuelezea mama ambaye amebeba mtoto wake na viti vya plastiki pia vinaonekana.

Chupa linaonekana likiwa limesimama na chupa lenyewe ni la dawa. Yameandikwa maneno kama vile She Need, Folic Acid And Iron, Boost Energy And Immunity Level, Helps To Improve Skin, Hair And Nails, Normalizes Blood Cells Production, Healthy Fetal Development na menginezo.

Watu watatu wanaonekana wawili wakiwa daktari ambao wamevalia nguo nyeupe glovu na barakoa mdomoni, kwenye meza kuna vifaa vya hospitalini ambavyo anavitumia kushughulikia yule mgonjwa ambaye amelala chini nyuma yao pia kuna vifaa vya hospitalini.

Watu wawili wanaonekana. Mmoja ambaye amesimama anonekana kuwa daktari. Amevalia nguo yake ya kazini ya rangi nyeupe. Anamwangalia mtoto ambaye amebebwa na mama yake. Mandhari haya yanaonekana kuwa ya hospitali.

Watu wanaonekana mmoja akiwa amesimama, mwingine akiwa ameinama, huku akionekana kuwa ni daktari. Amevalia tishati yake yenye ni ya rangi ya samawati, huku akiwa na furaha akimbembeleza mtoto ili ampee dawa. Yule ambaye amesimama anaonekana kuwa ni mama ya mtoto.

Watu wawili wanaonekana kuwa wanafanya kazi fulani. Wamevalia sare yao nyeupe, huku mikononi wakiwa wamevalia glavu yenye rangi ya samawati. Kwenye midomo wamejifunika barakoa yenye rangi nyeupe, viti vinaonekana kwenye jumba hilo pia.

Watu wamekusanyika pamoja, huku wengine wakiketi chini, wengine wakiwa wameketi kwenye viti vya plastiki. Kuna yule mmoja ambaye amesimama, anaonekana kuwa ni daktari, anawaelezea jambo fulani. Kwa umbali, kuna jumba ambalo linaonekana, na mlima pia unaonekana.

Daktari ambaye amevalia sare yake rasmi ya udaktari, yenye rangi nyeupe, amechuchuma huku akimdunga mtoto mdogo sindano, ambaye amebebwa na mama yake. Kwenye meza kuna boksi ambayo imewekwa hapo, chini kuna ndoo yenye rangi ya samawati.

Box hili linaonekana likiwa la dawa, na kwenye box lenyewe yana maandishi mengi kama vile Azomax five hundred, eyedromycin, six film-coated tablets, broad-spectrum antibiotic na maandishi mengine.

Watu wawili wanaonekana, mmoja akiwa amelala chini ambaye amejifunika shuka enye rangi nyekundu na nyeusi. Ameinua mguu wake juu huku yule ambaye amesimama amemshikilia akionekana akimnyorosha mguu wake.

Mawe yanaonekana, na mandhari haya yakiwa ya desert .Kuna mti ambao ulipandwa hapo, angalaa hauna matawi hata moja, kuonyesha kwamba mtaa huu ni wa desert . Kwa umbali kuna milima, na ukiangalia juu kuna mawingu.

Daktari anaonekana akimtibu yule mama ambaye ameketi chini kwa mkono wa kushoto, wote wawili wamevalia barakoa yenye rangi ya samawati na kwenye meza kuna vifaa vya hospitalini na mama yule amevalia tishati yake yenye rangi nyeusi na kitambaa kichwani.

Choo inaonekana ikiwa imejengwa vizuri na mlango yake ikiwa mbili, imepakwa kila moja rangi ya samawati na kuna kuta kando pia ambayo imejengwa na kuna ile tap ambayo inaonekana hapo, ukimaliza kutumia unanawa.

Watu wamekusanyika pamoja wakiwa wameketi kwenye boti , wengine wakiwa wamevalia shati nyekundu, wengine nyeupe. Chini kuna maji ambayo yanakaa machafu na nje ya maji kuna vijinyumba ambavyo vimejengwa na ndizi yenye rangi ya kijani yanaonekana.

Watu wanaonekana wakiwa wameketi chini huku mazingira yakionekana kuwa ya hospitalini. Yule ambaye amembeba mtoto , amevalia t-shirt yake nyeusi huku mtoto akiwa amevalishwa nguo yenye rangi nyekundu na nyeupe. Mama yake pia anamwangalia mtoto akitabasamu.

Watu wawili wanaonekana, mmoja ambaye amesimama akionekana kuwa ni daktari. Ameshikilia sindano yake huku akimdunga yule ambaye ameketi, akionekana kuwa mgonjwa. Wamevalia barakoa yenye rangi ya samawati. Nyuma kuna friji ambayo inaonekana yenye rangi nyeupe.

Watu wamekusanyika kwa pamoja huku wakisimama wakiangalia maji machafu ambayo yanapita chini ya daraja. Juu ya daraja kuna mlima ambao unaonekana kuwa ni mchanga na inaonekana yenye utelezi mkubwa usipokuwa makini.

Watu wawili wanaonekana. Mmoja akiwa daktari, amevalia jezi yake ya kazini, ambayo ni nyeupe. Na yule ambaye ameketi chini mtoto amvalia t-shati yake nyekundu. Chini kuna ndoo yenye rangi ya manjano, na kuna kitanda pia inaonekana.

Watu watatu wanaonekana, wawili wakiwa daktari. Kila mmoja amevalia barakoa yake mdomoni yenye rangi ya samawati. Daktari mmoja anaonekana akiwa ameshikilia sindano akimdunga yule ambaye ameketi chini kwenye kiti nyekundu.

Vitanda vinaonekana vikiwa katika jumba fulani, katikati kuna mtu mmoja ambaye anatembea akiviangalia kwa ukuta kuna televisheni ambayo kuna mtu anaongea. Kwa umbali pia kuna friji kando wameweka hema fulani.

Watu wanaonekana wakiwa wamekusanyika pamoja huku wakiinua mikono juu, wengine wakiwa wameketi chini kwenye viti vya plastiki, na wengine wakiwa wamechuchumaa. Wanaonekana wakiwa wamevalia barakoa na nyuma pia kuna miti.

Watu wawili wanaonekana , mmoja akiwa amesimama na mwengine akiwa ameketi huku wakipanua mdomo. Yule ambaye amesimama amevalia glavu yake yenye rangi ya samawati, huku akishikilia kijiko chenye dawa akitaka kumpa yule ambaye ameketi.

Watu watatu wanaonekana huku mmoja akiwa ameketi na wengine wawili wakiwa wamesimama. Wale ambao wamesimama wanaonekana kuwa ni daktari. Usoni amejifunika na mdomo amejifunika na barakoa. Chini kuna viti vya plastiki na nyuma pia kuna nyumba pia inaonekana.

Watu watatu wanaonekana wakiwa hospitalini, huku wawili wakionekana kuwa daktari, wamevalia barakao yenye rangi ya samawati na glavu nyeupe, huku mmoja ambaye anauguzwa amelala chini, na yule daktari wa kiume anamshughulikia.

Mandhari yanaonekana kuwa yalikuwa ya jengo ambalo limeporomoka huku wengine wamesimama chini, wengine wakiwa wamesimamia jengo lenyewe pale juu. Wale ambao wamesimama chini wanaonekana wakiwa wamekusanyika pamoja huku wakinote kitu.

Watu wanaonekana wakiwa wamesimama. Wengine wakiwa afisaa wa ulinzi, wengine wakiwa raia. Kila mtu anaonekana akiwa amevalia barakoa yake mdomoni, huku akishikilia karatasi mikononi. Chini kuna magunia ambayo yameekwa pia.

Chupa tatu yanaonekana yakiwa yamesimamishwa. Kuna ile chupa kubwa ambayo inakifuniko yenye rangi ya manjano, hizo mbili vifuniko vyake ni vya rangi nyeupe. Chini kuna sabuni ambayo limeandikwa Tiba Herbs Research Powerful Soap .

Watu wamekusanyuka pamoja huku wakiwa wameketi kwenye viti vya plastiki. Mandhari yanaonekana kuwa ya huduma ya matibabu. Hapa mbele kuna daktari mmoja ambaye ameshusha barakoa yake chini, anaonekana akimuelezea mama mmoja jambo fulani.

Mtu mmoja anaonekana akinawa mikono yake, ambaye amevalia barakoa yenye rangi ya samawati mdomoni, kofia nyeusi kichwani na mavazi yake yote yakiwa nyeusi. Chini ya tap kuna ndoo na vyuma vinginevyo vikiwa vyenye rangi ya kijani.

Daktari anaonekana akipima dawa kutoka kwenye chupa, akitumia sindano, huku akivalia barakoa yake yenye rangi ya manjano, amevalia jezi yenye rangi ya manjano, huku kuthibitisha ako hospitalini.

Watu wamesimama na watu wenyewe wanaonekana kuwa daktari . Wamevalia jezi yao yenye rangi ya kijani, kila mmoja akiwa amevalia glavu yake nyeupe, kwenye mdomo wamevalia barakoa yenye rangi ya samawati na pia kichwani wamevalia kofia zao. Wanaonekana kuwa hospitalini.

Watu wanaonekana wakiwa wamesimama, wengine wakiwa wameketi. Yule ambaye anaonekana akiwa amesimama anaonekana akiwa daktari ambaye amevalia nguo yake nyeusi, na tishati , kofia yake ikiwa nyeusi na miwani. Anaonekana akimchanja mtoto mdogo.

Daktari anaonekana akipima dawa fulani, amevalia sare zake rasmi za kazini yenye rangi nyeupe, huku mikononi amevalia glavu kwa meza kuna vitu tofauti vifaa ambavyo vinaonekana kuwa ni vya hospitalini.

Mtu mmoja, anaonekana kuwa ni mzee, na umri wake umesonga kidogo . Amesimama karibu na vyoo na mkono wake wa kushoto , ameshikilia ukuta ambao una ndoo fulani yenye rangi ya manjano. Kwa umbali ,kuna miti ambayo inaonekana pia.

Mama ambaye amelazwa kwa kitanda anaonekana akimbeba mtoto mdogo ambaye amemvalisha kofia nyeupe na taweli nyeupe. Anaonekana kuwa alikuwa mjamzito lakini amejifungua. Kando ya kitanda hicho kuna draws ambazo zinaonekana na meza.

Chupa zinaonekana zikiwa zimepangwa na kila aina ikiwa imepangwa tofauti . Zile ambazo zimeandikwa Mtiki zina kifuniko chao chenye rangi ya kijani na zile ambazo zimeandikwa Mkoko zina kifuniko chao chenye rangi nyeupe.

Chupa pamoja na box la dawa, yanonekana. Huku maandishi yakiwa yameandikwa kwenye box kama vile Azithromicine for oral suspension, USP, two hundred mg per five ml,six hundred mg, fifteen ml, when mixed. For oral use only. Cherry flavored. .Na kadhalika.

Magari yanang'ang'ana kupita kwenye maji, huku mandhari yakiwa ya mafuriko. Kuna gari yenye rangi ya kijani, inaonekana ikiwa kidogo kuzama na kwa umbali kunaonekana jengo fulani, yenye rangi nyeupe na kuna post za stima pia yanaonekana.

Chupa linaonekana likiwa limesimama na kifuniko lake likiwa na rangi nyekundu. Kwenye chupa lenyewe kuna maandishi kama vile Iron chelate, tiredness and fatigue reduction, red blood cells, wellvita capsules .

Watu watatu wanaonekana, wawili wakiwa daktari na yule ambaye amelazwa chini akiwa muuguzi, daktari wawili wamevalia barakoa yenye rangi ya samawati mdomoni na glovu zao zikiwa nyeupe, wanamshughulikia muuguzi kwenye mdomo.

Watu wanne wamesimama pamoja, wawili wakionekana kuwa daktari. Wamevalia reflector yenye rangi ya manjano, huku ndoo zimesimama mbele yao. Wanaonekana wakiwaelezea wale wawili pale nyuma, mmoja akiwa wa kiume mwingine akiwa wa kike. Nyuma kuna jengo ambalo limesimama.

Watu wawili wamesimama, huku wakionekana kuwa ni wazima moto. Wamevalia sueta yao nzito yenye rangi ya manjano, huku kofia pia wamejifunika. Na kwa umbali kuna moto ambao unawaka, huku wakiona shikilia vitu kwa mkono kuonyesha kuwa wako tayari kuzima moto.

Watu wamepanga foleni. Wanaonekana kuelekea kuangalia kila ambacho alikuwa ameitiwa kama msaada. Na chini kuna midungi yenye rangi ya manjano ambazo zimesimamishwa chini. Na watu wengine wanaonekana kuwa busy wakipanga vitu. Kwa umbali kuna gari nyeupe.

Watu wawili wanaonekana , mmoja akiwa amelala kwenye kitanda. Yule ambaye amesimama anaonekana akimlaza mgonjwa na anaonekana kuwa ni daktari. Amejifunika barakoa yake, yenye rangi ya samawati huku akivalia glavu nyeupe mikononi.

Watu watatu wanaonekana wakiwa hospitalini, huku wakiwa wamevalia jezi yao ya kazini. Mdomoni wamejifunika barakoa yenye rangi ya samawati, huku mikono yao wakiwa wamevalia glavu yenye rangi nyeupe. Wanaonekana wakiwa wanafanya operation fulani.

Daktari ambaye amevalia jezi yake nyeupe na kwenye mdomo amejifunika barakoa yenye rangi ya samawati. Kichwani pia amejifunika kofia yao ya kazini. Anaonekana akiangalia dawa ambazo ziko kwa box na akizihesabu, na zingine pia zikiwa kando.

Watu wanaonekana wakiwa wameketi na mmoja ambaye ameinama anaonekana kuwa daktari, ambaye amevalia barakoa yenye rangi ya samawati na glavu nyeupe. Anaonekana akimshikilia mtoto ambaye amebebwa na mama yake. Mandhari haya ni ya hospitalini.

Majumba yanaonekana yakiwa katika hali mbaya huku mengine yakitaka kuanguka, mengine tayari yashaanguka. Chini kuna maji machafu ambayo yanapita kuonyesha kuwa ni slams . Majumba mengine yamejengewa kutumia mabati na huko kwa umbali tunaona kuwa kuna manguo ambayo yameanikwa.

Mtu mmoja anaonekana akiwa amevalia jezi nyeupe, mikononi akiwa amevalia glavu yenye rangi ya kijani kibichi. Usoni pia amejifunika na kofia na usoni pia amejikinga vizuri bali ana mahali pa kupumulia. Anampango wa kuspray .

Watu wanaonekana wakiwa wamevalia kila mmoja barakoa, wengine wakiwa wamesimama na wengine wakiwa wameketi. Maeneo haya yanaonekana yakiwa yenye huduma na wamama wawili wanaonekana wakiwa wamesimama huku wakishughulikiwa na kuna meza na viti za plastiki pia.

Watu watatu wanaonekana wakiwa wamevalia barakoa mdomoni kila mmoja. Wanaonekana wakiwa wananawa mikono kwenye tap , huku wakizingatia usafi kulingana na mazingira. Kila mmoja amevalia shati yenye rangi ya manjano, mmoja akiwa amevalia bag mgongoni.

Mikono ya watu watatu inonekana; huku kuna mkono ya mtoto mdogo ambaye anapakwa rangi kwenye kucha lake, huku kuna ile mkono ambaye imeshikilia yule ya mtoto mdogo na yule ambaye anampaka anaonekana kuwa ni daktari.

Watu wawili wanaonekana wakiwa wameketi chini. Mmoja akiwa daktari ambaye amevalia nguo nyeupe na nyekundu. Anaonekana akimuelezea muuguzi jambo fulani na kwenye meza kuna dawa ambayo imesimama na nyuma yao pia kuna kalenda yenye rangi tofauti, ikiwemo ya manjano.

Kuna makadi ya kuchezea ambayo vimewekwa kwenye meza na vifaa vingine. Juu kuna maneno ambayo yameandikwa kama vile Dr. Galazinga, powerful witch doctor, love spells that work, love charms and potions, attraction charms na chini kuna namba yake pia ambayo inaonekana.

Chupa nne za dawa zinaonekana ziko zimesimamishwa. Kuna moja dawa ndani inonekana kufuniko yake ikiwa nyenye rangi nyeupe. Kuna ile inamaanisha kama vile one dose yellow fever vaccine live , na syringe pia inonekana hapo ikiwa imesimamishwa.

Watu wanaonekana wakiwa wameketi na mazingira yakiwa ya huduma ya matibabu. Kuna daktari ambaye ameshikilia kalamu yake kwenye mkono wake wa kushoto, huku akichunguza sikio la yule msichana ambaye amevalia nguo yake nyeusi, na daktari akiwa amevalia nguo nyeupe.

Watu wanang'ang'ana kupita huku mandari yakiwa ya mafuriko. Kuna jamaa mmoja pale mbele ambaye anasukuma pikipiki yake, huku mwingine akiendesha baiskeli yake kwenye maji, ingine kwenye gari yenye rangi nyeupe. Nyuma kuna mijengo na miti yenye rangi ya kijani.

Daktari anaonekana akiwa amevalia sare yake ya kazini nyeupe, anaonekana akiinama huku akimuangalia mtoto mdogo ambaye amebebwa na mzazi na kando kuna meza ambayo inaonekana nyeupe na kiti nyeusi inaonyesha kuwa ni hospitali na ni ofisi.

Watu wanonekana wakiwa wamepanga foleni ndefu. Na kwenye foleni lenyewe kuna wale ambao wako mbele ambao kila mmoja ameketi chini kwenye viti vyao vya plastiki. Huku wakiwa wamevalia barakoa yenye rangi ya samawati kudomoni. Kuna yule ambaye anashughulikiwa ambaye amevalia nguo yake nyeupe, akiwa anadungwa shindano.

Watu wanne ambao wamesimama wanaonekana wakipanga foleni huku wali nawa mikono yao. Kwenye midomo yao wamevalia barakoa kuonyesha kuwa wanazingatia usafi . Kwenye maji inatokea kuna yake katanki kadogo ambayo ina rangi ya samawati.

Watu watatu wanaonekana kuwa wameketi, huku wawili wakionekana kuwa ni daktari. Wamevalia jezi au mavazi ya kazini yakiwa ya rangi ya samawati. Mikono amevalia glavu yao nyeupe. Kwenye mdomo amevalia barakoa pia na ukiangalia kwa umbali kuna vifaa vya hospitalini kuonyesha kuwa ni hospitali.

Watu wawili wanaonekana wakitembea kwenye maji yakiwa machafu. Mmoja ambaye anaonekana akishikilia mti mkononi akitembea mwingine mdogo ambaye ameweka miti begani akitembea. Kwa umbali kunaonekana mabati la vyumba ambayo iko nje ya maji.

Mtu mmoja ambaye amevalia t-shirt yake nyekundu, na long'i yake ikiwa nyeusi. Anaonekana pia amevalia glavu na amebeba ndoo yake nyekundu huku mkono ingine ukiwa umeshikilia ufagio akifanya usafi kwenye vyoo.

Mikono ya mtu inaonekana kuwa imechezea maji na maji yenyewe yalikuwa na povu, anaonekana angali na povu kwenye mikono yake, ameushika mkono wake vizuri huku anataka kupuliza kuonyesha zile bubbles .

Watu wamesimama huku wakionekana kuwa madaktari. Wamevalia jezi yao yenye rangi ya samawati, kila mmoja akiwa amevalia barakoa na kwenye kichwa pia wamevalia kofia yao ya udaktarini, huku kila mmoja pia mevalia glove mikononi. Wanaonekana wakimshughulikia mgonjwa.

Chupa inaonekana kupangwa kwenye meza ya rangi nyekundu. Kuna yale machupa makubwa na kuna yale ndogo. Kando ya meza kuna stool ya plastiki ya mtu kukalia pia inaonekana na yameweka vitu juu.

Mtu mmoja anaonekana akiwa amevalia kofia na barakoa mdomoni yenye rangi ya samawati. Usoni mwake anaonyesha kuwa ana maumivu makali huku mikono ya daktari akiwa ameshikilia sindano akimdunga kwenye mkono wake wa kushoto.

Watu ambao wamevalia nguo nyeusi na helmeti ya manjano wakionekana kuwa wa kandarasi fulani huku wanatazama mjengo ambao ulianguka chini na mawingu pia yakionekana kwa umbali.

Daktari wa meno aliyevalia barakoa, glavu na miwani, anaonekana akimshughulikia mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha matibabu. Mandhari ikionekana kuwa ya hospitali, huku taa ya juu ikiwaka.

Watu ambao wamejifunika usoni wanaonekana wakiwa wamevalia nguo yenye rangi ya manjano. Miguuni wanaonekana wamevalia kiatu nyeusi na kwenye mikono wamevalia glavu nyekundu. Wanaonekana wakiwa wameshika mtungi yenye rangi nyekundu na chini pia kuna mtungi nyingine yenye rangi ya samawati.

Watu wawili wanaonekana moja akiwa ni daktari wa meno, ambaye amevalia barakoa, glavu nyeupe, na nguo yake ikiwa samawati. Anahudumia yule ambaye ameketi kwenye kiti ambaye amevalia nguo ya samawati.

Watu wawili wanaonekana, mmoja akiwa ni daktari ambaye amevalia barakoa na nguo nyeupe. Anamshughulikia yule ambaye ameketi kwenye kiti ya plastiki, ambaye amevalia nyekundu, huku pia mawingu ya samawati ikionekana na nyumba za zamani.

Watu wawili wanaonekana, mmoja akiwa ameketi kwenye pikipiki na ambaye amebeba vibuyu ya manjano, mwingine ambaye amevalia nguo ya chini nyeusi akiwa anasukuma nyuma, maji ikiwa imefurika eneo hilo na miti ya kijani pia inaonekana.

Watu wawili wanaonekana wakiwa wamesimama. Mmoja akiwa amevalia kofia, mwingine la. Wamesimama karibu na jengo la shule. Maandishi kama vile wash your hands here inaonekana rangi ya samawati pia inaonekana ,nyuma kuna miti.

Mtu ambaye anaonekana kuwa mhudumu ambaye amejifunika barakoa ya samawati, ameshika sindano yake ya kimdunga mzee mmoja ambaye amvalia kofia huku akiketi chini kwenye kiti ya plastiki. Watu wengine wanaonekana wako umbali wakitembea